Shanga za rangi tofauti kama vile machungwa, kijani, kijivu, buluu, manjano, nyeusi, nyeupe zimening'inizwa kwa ukuta.

Lori ambalo linatumika kusafirisha magari madogo la rangi ya kijivu linaonekana likiwa barabarani. Kwenye treli yake kuna gari ndogo ya rangi ya buluu ambayo imebebwa. Kando yake, kuna nyasi ya rangi ya kijani kibichi ambayo inaonekana.

Nyanya ambazo zina rangi nyekundu kuonekana kuwa zimeiva zimepangwa Kwa masanduku makubwa kadhaa Kando yake kuna mwanaume ambaye ameinama anakagua hizo nyanya.

Magari ya rangi nyeusi, yanaonekana yakiwa yameegeshwa katika eneo ambalo lipo wazi. Kando ya magari hayo, kuna jengo lenye madirisha makubwa, ambayo yamepakwa rangi nyeupe.

Mkono umeshikilia noti za samani za shilingi alfu moja na noti moja ya samani ya shilingi mia tano kwa noti hiyo tunaweza kuona hayati mzee Jomo Kenyatta .

Mkono wa mtu, unaonekana ukiwa umeshikilia noti, ya shilingi alfu moja, ya Kenya, kwenye noti hiyo, tunaeza kuona majengo ya gorofa, ya aina tofauti, mengi yao yakiwa yamepakwa rangi, nyeupe.

Mkono uliovalishwa pete, na umepakwa rangi kwa vidole unaonekana ukiwa umebeba noti za zamani za elfu moja, mbili. Kwenye noti hizo kuna picha ya hayati mzee Jomo Kenyatta.

Gari linalotumika kusafirisha abiria la rangi nyeupe na magurudumu ya rangi nyeusi limeegeshwa kando ya barabara. Kuna mikebe ya rangi tofauti ambayo imewekwa kando ya barabara.

Magari mapya ya rangi nyeusi , nyeupe yanaonekana yakiwa yameegeshwa kando ya barabara ya lami kuna chumba ambalo alionekani vizuri la ghorofa.

Gari la rangi nyeusi lenye magurudumu ya rangi nyeusi, linaonekana likiwa limeegeshwa kwa barabara. Kando ya barabara kuna sehemu iliyopandwa nyasi ya rangi ya kijani.

Mwanamke mmoja, anaoneka akiwa amesimama. Kando yake, kuna vibanda kadhaa ambavyo vinaonekana kuuza vyakula. Kuna matunda kama vile, ndizi, nanasi, maembe, machungwa, tikitiki maji.

Viatu vya aina na rangi tofauti vimepangwa kwa mistari mbalimbali, vimeekwa juu ya karatasi ambayo imetandikwa chini ya sakafu, eneo hili linaonekana kuwa soko.

Noti za Kenya za shilingi elfu moja, zimewekwa kwa vikundi viwili na mikono miwili inaonekana ikiwa imeshikilia noti hizo. Kwenye noti hizo tunaweza kuona picha la jengo la ghorofa.

Duka ambalo linaonekana kuuza vinywaji limefunguliwa. Kuna vinywaji kutoka kampuni ya Pepsi. Kwa lango la duka hilo, kuna mtungi wa rangi ya kijani kibichi na mlango wa duka hilo, umepakwa rangi ya kijani.

Marangi mapya ya rangi tofauti kama nyeupe , nyekundu, nyeusi , kijivu yameegeshwa ndani ya jengo. Kutabza jengo hilo limetengenezwa kutumia mabati.

Magari ya rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi, nyekundu yanaonekana yamepakiwa ndani ya chumba ambacho kina madirisha makubwa. Chumba hiki kinaonekana kama cha kuuza magari.

Noti nne za shilingi alfu moja ya Kenya zinaonekana zikiwa zimewekwa juu ya meza, kando yake kuna mikebe miwili ambayo ina peremende kwa noti hizo tunaeza kuona picha ya mzee hayati Jomo Kenyatta akiwa ameketi.

Magari madogo ya rangi ya kijivu, nyeusi, machungwa na nyekundu yanaonekana yakiwa yameegeshwa kwa uwanja. Kando yao kuna miti yenye matawi ya rangi ya kijani kibichi.

Lango la duka ambalo limepakwa rangi ya kijani linaonekana likiwa limefunguliwa . Ndani ya duka hiyo kuna friji ambayo ina bidhaa za maziwa na vinywaji.

Tangazo kutoka bima ya pikipiki linaoneka , tangazo hili ni la kampuni ya Imana na lina vitengo viwili vya pikipiki za binafsi na za uma.

Mtu ambaye amevalia suruali ya rangi ya kijani kibichi na fulana ya rangi nyeupe, anatembea kuelekea kwa duka ambalo limefunguliwa. Lango la duka hili limepakwa rangi ya kijani kibichi.

Magari mapya, ya aina tofauti, ya rangi ya nyekundu, nyeusi, na nyeupe, yanaonekana yakiwa yameegeshwa, kando ya barabara, nyuma ya magari hayo, kuna jengo, la gorofa, ambalo, limejengwa, linaeza kuwa ni makaazi, ya watu.

Magari mapya ya rangi tofauti kama vile kijivu, bluu, nyeusi, nyekundu, nyeupe yameegeshwa. Magari haya yanaonekana kuwa ya Aina moja ambayo ni SUVs.

Noti ya shilingi alfu moja ya Kenya inaonekana. Kwenye noti hio, tunaweza kuona hayati mzee Joo Kenyatta akiwa ameketi. Kuna maneno ambayo yameandikwa legal tender of one thousand shillings .

Magari ya rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi, nyekundu, machungwa, kijivu yanaonekana yakiwa yamepakiwa katika eneo wazi. Yamepangwa kwa mstari aina tofauti.

Kikundi chaa shi, noti za shilingi alfu moja, kinaonekana. Noti hizi zimewekwa pamoja na zinaonekana kuwa mingi. Ndani ya noti hizi, hizo ,kuna picha ya hayati Mzee Jomo Kenyatta.

Programu ya M-pesa inaonekana, mteja huyu ana shilingi elfu sitini na nane, mia nane kwa simu yake. Na anaweza fuliza shilingi elfu thelathini na nne mia tisa.

Magari madogo ya rangi tofauti kama vile bluu, nyeupe, nyeusi, nyekundu, yameegeshwa ndani ya chumba cha kuuzia magari.

Mkono wa rangi nyeusi umebeba kikundi cha noti za shilingi elfu moja za Kenya. Kwenye noti hizo, unaeza ona picha ya mzee hayati Jomo Kenyatta.

Mkono mmoja ambao una funguo za gari, unaonekana ukielegeza funguo hizo kwa mkono mwingine ambao umenyanyuliwa. Chini ya mikono hii kuna karatasi, kalamu.

Matunda kama machungwa, parachichi na maembe yanaonekana yakiwa yamewekwa juu ya kitu ambacho kinaweza kuwa kibanda katikati ya parachichi na machungwa kuna mkebe wa Zesta.

Lori la rangi nyekundu ambalo linatumika kwa usafirishaji wa magari madogo linaonekana likiwa limeegezwa kando ya barabara. Limebeba magari matano ya rangi tofauti.

Magari madogo ya rangi nyeusi, bluu, nyeupe yanaonekana yakiwa yameengesha kwa uwanja. Kando ya uwanja kuna miti ya aina tofauti ambayo imepandwa.

Tangazo la bima ya magari linaonekana, kwenye tangazo hilo tunaweza kuona picha ya magari ambayo yanaonekana kuwa yanaendeshwa barabarani magari hayo yamewashwa taa zao.

Matunda kama vile nyanya, karoti, kitunguu, pilipili hoho, dhania, ndimu vitunguu saumu yanaonekana yakiwa yamepangwa kwa vikundi.

Rupu rupu za rangi ya kahawiya, ambazo zimerembeshwa na shanga za rangi tofauti zinaonekana zikiwa zimeninginizwa kwa kamba ndani ya kibanda ambacho kimetengenezwa kutumia mbao na mabati.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia buibui ya rangi nyeusi na amejifunga kitambaa cha rangi ya purple anaonekana akitembea nje ya duka ambalo limepakwa rangi ya buluu.

Magari Mapya tofauti ya rangi nyeupe, nyeusi na kijivu yameengeshwa kando ya barabara. Kuna paa za nyumba ambazo hatuwezi ona vizuri.

Mkono umeshikilia noti ya zamani ya shilingi mia mbili. Kando yake kuna noti ya zamani ya shilingi hamsini. Kwenye noti hizo tunaweza kuona picha ya hayati Mzee Jomo Kenyatta.

Noti ya shilingi elfu moja inaonekana ikiwa imeshikiliwa na vidole viwili , kwenye noti hiyo tunaezakuona majumba ya ghorofa ambayo yamepakwa rangi nyeupe.

Tangazo kutoka bima ya maisha kutoka kampuni ya Ziano linaonekana. Kwenye tangazo hilo tunaona maandishi yanayosomeka Your future protected. Term life Insurance , Enrollment policy, whole life insurance , Group life insurance .

Duka la kuuza bidhaa ya maziwa limefunguliwa, kuna picha ya ng'ombe ambaye anakula nyasi, ng'ombe huyo ni wa rangi nyeupe yenye madoa ya rangi nyeusi, kuna maandishi milk atm ambayo yameandikwa kwa mashine ya kuuzia maziwa.

Duka lililokando ya barabara linaonekana likiwa limefunguliwa. Kwenye lango la duka hilo kuna maadishi ya MPESA, kumaanisha kuwa duka hiyo inatoa huduma za kutoa na kuweka pesa kwa simu.

Watu wamekusanyika katika eneo ambayo inaonekana kama soko la kuuzia bidhaa kama nguo. Watu hawa wamevalia nguo tofauti zenye rangi tofauti na ni wa umri zote. Kuna wanaume, wanawake na watoto wachanga.

Gari ndogo la rangi ya kijani kibichi, limeegeshwa katika uwanja, ambao una nyasi za rangi ya kijani. Kando yake, kuna miti ambayo imekauka na mingine ina mimea ya rangi,,ina matawi ya rangi ya kijani.

Tangazo la bima ya afya kutoka kampuni ya Imana. Kwenye tangazo hilo kuna picha ya watu watatu, ambao wanatabasamu. Mwanamke amevalia fulana ya rangi ya bluu na suruali aina ya jeansi .

Magari aina tofauti ya rangi tofauti kama vile nyekundu ,buluu, nyeupe, nyeusi na kijivu yameegeshwa kwa eneo wazi kando ya jumba.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya duka ambalo lango lake limefunguliwa. Mwanamume mmoja amevalia nguo za rangi nyekundu, na mwingine amevalia suruali ya aina ya jeansi na shati la rangi ya kahawia.

Magurudumu ya gari ambayo yanaonekana kuwa mapya yamepangwa pamoja . Yamepakwa rangi nyeusi na katikati kuna rangi ya kijani ambayo inaweza kuonekana.

Tnangazo la bima kutoka kampuni ya Britam linaonekana, kwenye tangazo hilo kuna picha ya mwanamke ambaye ametabasamu, ana nywele fupi na amevalia shati la rangi ya manjano.

Gari ambalo lina magurudumu ya rangi nyeusi, imeegeshwa nje ya boma, ambalo lina lango la rangi nyeusi. Kando yake kuna mimea ambayo inaonekana kama maua.

Gari la kusafirisha abiria la rangi ya kijivu linaonekana likiwa limeegeshwa kando ya jengo. Taa za ulinzi za jengo hilo zinaonekana zikiwa zimewashwa.

Duka ambalo lipo kando ya barabara limefunguliwa, linaonekana kuuza bidhaa za reja reja zenye masanduku madogo, lango la duka hilo limepakwa rangi ya kijani kibichi.

Vibamba ambavyo vimetengenezwa kupitia mbao , chuma, na mabati vinaonekana, vina vyakula aina tofauti kama vile parachichi, nanasi na mahindi

Wanunuzi na wauzaji wanaonekana katika eneo la soko ambalo liko kando ya barabara. Kuna ambaye anachoma mahindi na kando yake mzee ambaye amebeba kitu mgongoni na amevalia shati la rangi nyeupe na suruakli ya rangi nyeusi.

Vibanda viwili ambavyo vimetengenezwa kutumia mbao vinaonekana vikiwa vimewekwa nje ya jengo la ghorofa. Nyuma ya vibanda hivyo kuna maduka ambayo yamefunguliwa.

Shanga za rangi tofauti kama vile bluu, manjano , machungwa, nyekundu, nyeusi dhahabu zinaonekana zimewekwa kwa kibanda labda ili ziweze kuuzwa.

Skrini ya simu ambayo ni rangi nyeusi inaonekana ikiwa imeshikiliwa Kwa mkono. Kwenye skrini hiyo tunaezakuona programu ya MPESA ikiwa imefunguliwa ,kuna maandishi kama vile Main menu, show balance inaonekana.

Watu watano wazima miongoni mwao wakiwa wanawake wawili wamesimama mbele la duka linalouza maziwa labda kwa ajili ya kununua maziwa, mbele yao ama kando yao kuna mitungi ambayo inatumika kwa usafirishaji wa maziwa.

Watu wamekusanyika eneo wazi ambalo linaonekana kama soko, kuna wanunuzi na wauzaji na bidhaa za chakula kama vile ndizi, machungwa, viazi, samaki.

Magari kutoka kampuni ya Mercedes yanaonekana yakiwa yameegeshwa nje ya chumba ambacho kinauza magari, rangi za gari hizo ni kama vile nyeupe, nyeusi na kijivu.

Lango la duka linaloonekana kuuza maziwa na bidhaa za maziwa pamoja na mayai limefunguliwa, duka hii imepakwa rangi ya bluu na ina maandishi ya rangi nyeusi na nyekundu.

Magari ya rangi nyeupe , kijivu, nyekundu na nyeusi yamepangwa kwa mstari moja Kwa sakafu ya lami. Yanaonekana kuwa mapya.

Watu watatu wanaonekana wakiwa wamesimama, mbele kaunta yenye kioo. Miongoni mwao, ni mwanamke wa jamii ya Kiislamu, ambaye amevalia buibui ya rangi nyeusi na amejifunga kitambaa cha rangi ya pinki kichwani.

Vibanda, vya kuuzia chakula, vinaonekana katika eneo la soko. Kuna wanunuzi na wauzaji. Kuna vyakula kama vile nyanya, vitunguu, pilipili hoho, viazi,

Funguo za gari za rangi nyeusi zimeekelwa juu ya mlango wa gari yenye rangi nyeupe mlango huo umefunguliwa. Kwenye funguo hizo tunaweza kuona alama ya kufunga na kufungua gari.

Kikundi cha noti za pesa kimeekelewa kwenye meza kuna noti za shilingi alfu moja, noti za shilingi mia tano ,noti za shilingi mia mbili kwenye noti za shilingi elfu moja tunaweza kuona picha ya hayati mzee Jomo Kenyatta.

Vibeti vya aina tofauti na rangi tofauti na ukubwa tofauti, vinaonekana vikiwa vimening'inishwa kutoka kwa paa, ambalo limetengenezwa na mabati la kibanda, ambacho kipo kando ya barabara.

Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kutengeneza shanga ameketi kwenye benji Kando ya kibanda ambacho kina Shanga aina tofauti na mikufu ya rangi tofauti kama vile manjano na bluu.

Gari ndogo la rangi nyeupe limeegeshwa kwa barabara kando ya jengo lenye lango ambalo limepakwa rangi ya blue . Ukuta wa jengo hilo umepakwa rangi nyeupe.

Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wamesimama mbele ya magari aina ndogo. Chini yao kuna magari mengine ambayo yameegeshwa, ya rangi nyekundu, bluu, nyeusi na nyeupe.

Tangazo la bima la afya kutoka kwa kampuni ya Jubilee. Kwenye tangazo hilo, kuna picha ya mwanamke ambaye ametabasamu na amejishika mikononi. Amevalia shati la rangi ya bluu iliokolea.